Jengo hili kubwa lina ghorofa nyingi na linaonekana kuwa katika mji wa Nairobi. Pale juu kwenye jengo kuna bango lililoandikwa SAMSUNG kutangazia aina fulani ya simu. Huku chini kuna sanamu ya Mzee Jomo Kenyatta.

Nyani hawa watatu wameketi msituni wakiota jua, wanaonekana kuwa wametulia tuli kama maji ya mtungi wakijiburudisha. Nyani hawa wanaeza kuwa ni wa familia moja.

Katika picha hii, kuna mwanaume mmoja anayeendesha mkokoteni. Mwanaume huyu, ameleta mitungi mingi ya kuchotea maji, kwenye hifadhi la maji. Pengine bwawa au borehole .

Hiki ni kijito kilicho mjini, na kwa upande mmoja tunaona mijengo ya makazi ya watu, na upande huu mwingine kuna kichaka. Maji haya hayaonekani kua safi, pengine yamechanganyika na maji taka.

Hili ni familia ya pundamilia waliosimama katikati ya barabara, pengine wanavuka kutoka upande mmoja wa barabara kuenda hilo lingine. Tunamwona kikembe cha pundamilia akinyonya mama yake, huenda amesikia kiu.

Huyu ni kifaru aliyeshikwa na walinzi wa wanyama pori na afisa hawa wanataka kufanya utafiti fulani ama kumsaidia na dawa ili akae na afya njema. Wote wamevaa sare za kazi.

Hawa ni twiga huenda ni familia ya baba, mama na kijitoto, na wanafurahia kukula majani ya miti. Twiga hawa ni warefu na warembo wenye rangi ya hudhurungi na nyeupe.

Hapa ni porini na punda milia huyu anaonekana yuko mbioni. Pengine anakimbia kuepukana na mnyama anayetaka kumla. Tunaona hali ya anga ni la jua kuwaka na nyasi zingine zimekauka na kule mbele tunaona vichaka vya rangi ya kijani kibichi.

Kinyonga huyu ameketi juu ya jiwe na kunaonekana jua limewewaka. Ana wa urembo wa rangi ya samawati ikielekea kukaa zambarau na njano, machungwa na nyekundu mwilini mwake.

Maeneo haya ni ya makazi duni na kando ya makazi haya tunaona takataka imetupwa takataka. Hii inapita karibu na kijito ndogo kinachopeleka maji taka

Ni nyati na wamesimama majini ili wapunguze joto mwilini. Pia, wamekuja hapa kuoga na kunywa maji. Wakati huu ni msimu wa jua na wanafurahia maji haya.

Haya ni mandhari ya dampu na tunaona afisa watatu wa dampu hili wakiwa wamevaa sare zao ili waonekane kule wakijaribu kusafisha mto huu kutokana na maji taka, na plastiki na takataka nyingine zinazochafua mto hii.

Baraza hili la wazee limepatana chini ya mti inayowapata kivuli. Miti ina manufaa mengi katika mazingira yetu kama vile, kusaidia kuleta mvua, kutupa kivuli wakati ukame, pia husaidia katika shamba za chai kuepukana na upepo.

Ndege hawa wawili ni wa rangi ya kuvutia. Huenda mmoja wao ni wa kike na yule mwingine ni wa kiume. Pengine wanajificha ili wasishikwe na adui. Wana rangi ya nyeusi, hudhurungi, nyeupe na pengine ya njano.

Waendesha baiskeli hawa wawili wanafurahia mazingira yao. Hali ya anga ni ya jua kuwaka na kwenye upande wa kushoto na kulia wanafurahia vilima vilivyo na vichaka na nyasi. Huenda leo ni siku yao ya kujiburundisha.

Hiki ni kikundi cha wamasai na watalii. Wanafurahia utamaduni wa kiafrika ya jamii ya wamasai. Wamevaa shuka za kimasai zenye rangi ya nyekundu na nyeusi.

Hapa ni mandhari ya makazi duni na tunaona watu wanajaribu kuokoa mali yao baada ya mafuriko. Huenda watu hawa wameathiriwa sana kwa sababu ya kujenga nyumba zao karibu na mto. Wanahitaji usaidizi wa serikali ili waweze kupata makazi mapya.

Huyu ni kifaru. Katikati ya kifaru na upande huu, kuna ua la waya. Huenda kifaru huyu, yuko katika hifadhi la wanyama. Mazingira yake ni ya msitu, tukiona vichaka na miti. Jua linaonekana kuwa limewaka.

Hii ni familia ya mbuni kwenye pori na mbuni hao wanaonekana kuwa kuna chakula wanakula nyasini. Wanafurahia huku wakiwa wanakimbia kimbia kwenye manyasi.

Huyu ni twiga aliye katika hifadhi la wanyama na tunaona mtalii mmoja aliyevaa kaptura na t-shirt akimwangalia twiga huyu pengine anataka kumguza kichwa ili afurahie. Kule nyuma pia tunaona twiga mwingine kwenye msitu.

Mnyama huyu ni nyani anayeonekana yuko katika hifadhi la wanyama. Kwa nyuma, tunaona miti mingi kuonyesha ishara ya msitu na ha- huyu nyani anatembelea mbao, eh, pengine linalotumika kama ua la kutenganisha eneo moja na lingine.

Huyu ni kikembe cha kifaru mgodo anayehifadhiwa kwenye hifadhi la wanyama na tunaona kuwa watu pengine watalii wamekuja kumuona na kujifunza mengi kuhusu kifaru huyu.

Watu wengi waliokusanyika kufanya mazoezi wako kwenye bustani la umma huku kenya. Bustani hii imejaa msitu wa miti na nyasi ili watu waweze kujiburudisha.

Hiki ni kiwanja cha takataka. Eneo hili limejaa chupa za plastiki, na bidhaa nyingine za plastiki. Kwa mbali tunaona kitu kama kiwanda, ambapo pengine plastiki hizi husigwa hili ziunde vitu vingine.

Haya ni mandhari ya makazi duni, pengine ni mjini. Tunaona reli linapita hapa na kando ya reli kuna majitaka. Kuna mwanamume mmoja anayevuka reli huku akiruka majitaka ili apite upande huo mwingine.

Hapa ni porini na tunamwona pundamilia mmoja aliyesimama pekee yake na jua limewaka. Mimea ya rangi ya kijani kibichi inaonyesha kuwa ingawa jua limewaka pengine kumekua na mvua hivi karibuni.

Haya ni mandhari ya hifadhi la wanyama na tunaona chui mmoja ambaye anaonekana kuwa ameridhika na anenda kupumzika chini ya kivuli cha mti huu. Kuna ua la waya linalotumika kuwakinga watlii kutokana na mnyama huyu.

Kijana huyu ameketi na mitungi yake tano na chupa nne ili achote maji safi. Haya ni makaazi duni na kunaonekana uhifadhi wa maji umekosekana kwani maji taka yanapita tu pale karibu.

Ndovu mchanga anaonekana kufurahia maziwa anayolishwa na afisa huyu. Amefungua macho huku maziwa yakivuja kwa mdomo. Ndovu ako katika kituo cha kuhifadhi wanyama.

Hiki ni kituo cha kuhifadhi ndovu. Kuna afisa watatu waliovaa nguo za rangi ya kijani kibichi wanaowapa ndovu hawa wachangaa maziwa kupitia chupa.

Mandhari haya ya dharura na maafa ni kwa sababu ya mafuriko yaliyoporomosha manyumba katika kijiji hiki. Tunaona wanakijiji wakisimama kando ya mto huu wakingoja kusaidika.

Kwenye hifadhi hii ya wanyama tunamuona simba mchanga nyuma ya ua la waya. Simba huyu anaonekana macho amefungua na ulimi ametoa nje ishara kwamba ana njaa.

Huyu ni kikembe cha simba, aliyeokolewa kutoka kwenye mbunga ya wanyama. Afisa huyu, amemleta kwenye kituo cha kuhifadhi wanyama, na anamlisha maziwa, kutoka kwenye chupa.

Kwenye picha hiii kuna twiga aliyetoa ulimi wake nje, pengine anawafurahisha watalii waliotembelea kituo cha uhifadhi wa twiga. Hapa tunaoana kuna ua la kuwalinda watalii iliwasiumizwe na wanyama.

Basi hili ni la Citi Hoppa na linaonekana rembo likiwa na rangi ya kijani kibichi , nyeusi na nyeupe. Taa zake zimezimwa kwa sasa kwa sababu ni mchana.

Mandhari haya ni ya barabarani na tunaona basi kubwa lenye rangi ya machungwa likivuka chini ya barabara kuu linalopita juu yake. Pia kuna matatu na magari ya kibinafsi.

Mjini kuna kituo cha mabasi cha kubebea abiria. Kituo hiki kina gari moja aina ya basi yenye rangi ya kijani kibichi na sahani ya nambari KCF8 815V. Tunamwona makanga aliyevaa shati jeupe akiwaalika watu.

Hapa ni barabarani na inaonekana kuwa katika barabara kuu mjini Kenya. Hili ni matatu yenye rangi ya kijivu na inaonekana kuwa inaenda kwa kasi. Kando ya barabara kuna mabango ya kutangaza vitu fulani.

Hapa ni barabarani. Kwenye barabara hii tunaona magari yakielekea kwenye leni moja na yakirudi kwenye leni ingine. Magari haya ni ya kibinafsi, kuna gari moja ya polisi na pikipiki moja.

Mandhari ni ya mjini na hapa kuna kituo cha matatu cha kubebea abiria. Hapa tunaona sacco ya Maua direct na sacco ya Meru express inayoenda eneo za Meru na Maua.

Hapa ni mjini. Hiki ni kituo cha magari ya kuelekea utawala. Kuna makanga mmoja aliyeshika bango kuashiria mahali ambapo haya magari huenda. Mabasi haya katika kituo hiki ni ya rangi ya blue , lingine nyekundu na lingine nyeupe.

Hiki ni kituo cha magari inayoenda maeneo ya Greatwall , Cabanas, SGR na nyinginezo. Matatu hii yenye rangi ya waridi linaendelea kujaa abiria.

Hili ni barabara kuu na kuna matatu ya rangi ya kijivu inayoenda kasi. Pale mbele kuna daraja la watembezi kutumia kuvuka kutoka upande moja wa barabara kufikia ule mwingine kwa njia ya usalama.

Hapa ni mjini. Tunaona abiria wakiwa tayari kupanda magari kwenye hiki kituo cha magari. Pia, gari moja lililoandikwa TALISMAN lina makanga aliyesimama mlangoni likianza kuondoka. Gari hilo lina bango moja nyuma yake lililoandikwa eneo ambazo wanaenda.

Hili ni barabara kuu la Thika Superhighway na tunaona magari ni mengi lakini si mengi sana barabarani. Kwenye barabara, kuna mabango yaliyoanikwa ili kuagiza madereva njia ambazo wanatumia na kuwakumbusha kutii amri za barabarani.

Barabara hii iliyo katika mji, likona shughuli nyingi zinazoendelea. Magari ya barabara hii ya karibu imesimamishwa wakifuata taa za magari, taa za barabarani. Polisi amesimamisha dereva mmoja na huenda anamwambia atoke ama anamkosoa.

Hii ni eneo la mjini na kuna gari moja aina ya matatu ya NNK Shuttle yenye rangi ya samawati, iliyoegeshwa kando ya barabara likingojea abiria. Kuna makanga aliyevaa sare zake za kazi, anayewaita watu waingie ili gari ling'oe nanga.

Haya ni mandhari ya mjini kwenye kituo cha mabasi ya Lofa Travels na tunaona bango kubwa nyuma ya gari moja likionyesha eneo ambazo gari hili linaenda kama vile Bypass, Greensports, Kamakis na Kamakis Corner.

Hapa ni kwenye kituo cha magari, na gari hili lenye rangi ya jano, na machungwa, limeegeshwa pale, makanga akikaribisha abiria wapande. Kuna bango linaloning'inia kando ya gari, inaonyesha mahali ambapo wanaenda.

Mandhari haya ni ya mjini na kuna magari mengi kwa barabara. Mabasi , gari za kibinafsi, pikipiki na gari za taksi. Polisi wawili wanajaribu kuleta mpangilio mwema wa magari barabarani.

Hii ni barabara kuu na kunaonekana kuwa msongamano wa magari. Abiria wengine pengine wameshuka na kuamua kutembea ili waharakishe kwenda wanakokwenda. Msongamano huu wa magari, pengine ni kwa sababu ya haraka ya kuingia mjini.

Haya ni mandhari ya mjini na sehemu hii ina kituo cha mabasi. Basi linaloonekana kwa ukaribu ni la rangi ya nyeupe, nyekundu na ya samawati. Kuna makanga mmoja aliyevaa sare zake za samawati na amebeba bango kubwa lililoandikwa eneo wanazozikwenda.

Mandhari ni ya jiji kubwa na hiki ni kituo cha magari aina ya matatu na tunaona kutokana na mabango Magari haya yanaenda mjini Nakuru , karatina na nyeri.

Hapa ni mjini nakunamabango yaliyo barabarani ya kuonyesha mahali ambapo matatu za sako hii huenda. Na ni eneo za Meru, Mwea na Embu. Kwa sasa hakuna magari pale lakini kule mbali kuna steji iliona magari tayari kubeba abiria.

Mandhari haya ni ya mjini na ni katika kituo cha magari. Mbele kuna gari ya nambari KBX four seven four E,ambapo abiria mmoja anapanda ili apelekwe kule anakoenda.

Hii ni barabara kuu iliyo na njia nyingi za magari kupita. Tunaona magari yakienda kwa kasi na katika picha hii, sanasana ni magari ya kibinafsi. Kule kando tunaona kuna majengo ya kila aina.

Hiki ni kituo cha kuegesha magari na tunaona dereva mmoja au makanga amesimama na polisi mmoja wakiongea. Gari iliyo hapa mbele ni la rangi ya zambarau na liko na nambari KBT 604Q.

Hii ni steji ya matatu na hapa tunaona sacco za Supermetro na Metrotrans iliyopanga mabasi yao pale. Makanga wamesimama nje wakikaribisha abiria ndani ya magari.

Hapa ni barabarani na tunaona kituo cha mabasi na pengine pia ya gari ya moshi kutokana na ofisi zenye paa za rangi ya nyekundu pale nyuma. Kituo hiki cha mabasi kiko karibu na kijiji chenye manyumba ya kifahari lakini ya kitambo.

Hii ni barabara kuu na linaonekana inaweza kuwa ya, thika road. Magari inaenda kwa mwendo wa kasi na hapa tunaona magari ya abiria, lori, matatu na mabasi makubwa.

Hapa ni kituo cha mabasi cha kubebea abiria na ni karibu na kijiji cha manyumba ya kifahari. Pale kando pia tunaona ofisi za reli pengine ni kituo pia cha gari ya moshi kusimama na kubeba abiria.

Hiki ni kituo cha magari ya kukena Sacco ambayo inaenda eneo za Nakuru, Karatina na Nyeri. Abiria wako ndani ya gari na wengine wako pale nje ya magari wakijitayarisha kuingia.

Katika mji fulani, kuna magari mawili ya NAKONNS, yaliyoegeshwa pale kando ya barabara, wakigonjea abiria waingie na waondoke. Kila gari lina bango la rangi ya machungwa, likionyesha pahali ambapo wanaenda.

Hiki ni kituo cha magari mjini na tunaona bango moja kwenye barabara linaloonyesha sehemu ambazo magari haya yanaenda. Matatu au gari moja lime- lina maandishi mengi ya kikristo na rangi zake ni za kijani, nyekundu na nyeupe.

Mwanamke huyu amesimama karibu na kituo cha mabasi kule mjini, Tunaona kuna gari moja la rangi ya samawati linapitia tu pale, na kule mbali kuna bango lililoandikwa nambari nne kuashiria njia ambayo matatu hiyo itapitia.

Hapa kunaonekana kuna vituo vya aina tofauti tofauti vya usafiri wa umma. Kuna kituo cha rali na kituo cha mabasi ambapo kuna abilia na waendeshaji pikipiki ambao wana shughuli zao. Kuna magari yaliyoegeshwa barabarani na mengine yanaendelea na safari zao.

Hiki ni kituo cha magari ya usafiri wa umma na hapa tunaona matatu mbili zimeegeshwa na gari la Embassava sacco linang'oa nanga na ni la nambari KCW 145W.

Hapa ni mjini. Kwenye barabara tunaona polisi wawili kwa kuelekeza magari ili kuepukana na msongamano wa magari. Hapa kuna mabasi , magari ya kibinafsi, piki piki na watu wanatembea.

Hii ni barabara kuu ambayo ina magari mengi yanayokwenda kwa kasi. Upande wa kulia kuna kituo cha basi ambapo magari matatu yameegeshwa. Mbele ya hayo magari kuna vijana wawili waliosimama wakisubiri matatu.

Huku ni mjini kwenye kituo cha mabasi. Tunaona basi za rangi ya samawati na moja ya kijani kibichi. Kuna watu kwa barabara; wengine ni kondakta wanaoita abiria kwa kutumia mabango na sauti zao, pia kuna abiria wanaopanda magari haya.

Picha hii, ni ya mjini Nairobi ambapo, kuna gari ya city hopper , iliyo na rangi ya manjano na samawati, imesimama ili wapita njia waweze kuendelea. Pia, tunaona mja mmoja anayesukuma mkokoteni na abiria wanaoshuka gari.

Hiki ni kituo cha magari ya Maua Shark, ambayo ni ya usafiri wa umma. Gari hili moja limefunguliwa mlango, ili abiria waingie ndani. Kijana huyo aliyevaa kofia nyeusi anaonekana anakaribia gari hili, pengine kuulizia nauli yake.

Hiki ni kituo cha magari ya usafiri wa umma. Tunaona abiria wakiwa nje wakitafuta gari la kuingia na makanga wa hii matatu ya rangi nyekundu amesimama pale nje akikaribisha abiria.

Hiki ni kituo cha tuktuk ambayo inatumika kwa usafiri wa umma. Tuktuk hizi zina bango juu yazo iliyoandikwa nauli na pahali ambapo zinakwenda. Tuktuk moja ni ya rangi la waridi na nyeusi na hilo lingine ni la manjano na rangi ya machungwa.

Haya ni mandhari ya mjini na katika mji hii kunaonekana kuwa kuna msongamano wa magari na watu na polisi watano wako pale wakijaribu kupunguza msongamano huu.

Hapa ni barabarani mjini na tunaona kwenye bango, hili ni eneo la pangani. Kuna mpitanjia mmoja anayevuka barabara na gari nyeupe lililopita likipiga kona. Pale kando pia tunaona matatu ya rangi ya samawati ikiwa imeegeshwa ili abiria ashuke.

Haya ni mandhari ya usafiri wa umma mjini, na tunaona katika kituo hiki cha magari, kuna sacco ya Safari prestige iliyo na matatu pale, imefunguliwa ili abiria waingie. Kutokana na bango lililo juu ya matatu hii, tunaona wanaenda eneo za Kericho, Kisumu na Kakamega.

Hiki ni kituo cha matatu ya usafiri wa umma. Sacco ya Nakons iko na matatu nambari KDA 975A inayongojea abiria waingie ili iende eneo la Kiriani, Othaya. Kuna mama aliyeketi nje ya matatu huku akipiga simu.

Mandhari haya ni ya ujenzi wa barabara na tunaona tractor au excavator pale mbele inayotumika kuchimba mtaro ambapo mifereji ya maji safi au maji taka itapitia ili kupunguza uharibifu wa barabara.

Hili ni eneo la dump lakini linaonekana kuwa si la kirasmi kwani kuna kijiji na manyumba ya watu hapo kando na dump hili linaonekana kuwa dogo. Pengine ni kwa sababu wanakijiji hao hawana tabia ya kutunza mazingira yao kwa kutupa takataka kwenye pipa.

Haya ni mabomba yanayotumika katika mjengo wa nyumba ili kupitisha maji. Mabomba haya ni haya rangi ya machungwa na kijivu na kila rangi ina maana yake.

Haya ni mandhari ya nyumbani, katika nyumba hii, kuna tanki ya maji, rangi ya bluu, iliyowekwa karibu na mlango. Huenda familia hii, huhifadhi maji kwa hii tanki, kwa sababu ya uhaba, wa rasilimali hii.

Haya ni mandhari ya shambani kwenye upande wa kulia kuna mimea iliyopandwa vizuri kwenye mistari na upande wa kushoto kuna ziwa moja dogo linalo na maji ya buluu ambayo inatumika kunyunyuzia mimea hii.

Haya ni mandhari ya utalii ambapo kuna maporomoko ya maji yanayoteremka kwenye mto. Maji haya yanaonekana kua yamehifadhiwa vizuri kwani ni masafi na mtu anawezaona mpaka chini ya mto. Kando kuna mawe yaliyoporomoka kutokana na nguvu za maji.

Barabarani hapa kuna lori ya rangi ya kijani kibichi kilichobeba takataka. Nyuma ya lori tunaona gunia zilizojaa takataka na juu kwenye lori tunaona wafanyikazi wanaochagua takataka ili kuona yaliyo ya plastiki na yaliyo ya karatasi.